Bustani ya kisasa ya mboga na mimea midogo inayotumia teknolojia ya haidroponiki. Mimea hii inapandwa katika mabomba meupe ya plastiki ambayo yamepangwa kwa mistari mitatu wima. Mabomba haya yana mashimo ambamo mimea imepandwa.

Teknolojia ya kisasa ya kilimo inayotumia hydroponiki mimea inapandwa kwenye mfumo wa mabomba maalum bila kutumia udongo na kupokea maji yaliyochanganywa na virutubishi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaoitwa haidroponiki ambapo mimea hasa aina ya saladi au lettuce inapandwa bila kutumia udongo. Mimea hiyo imepandwa katika mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo na inapata virutubishi kupitia maji maalum yanayopitia ndani ya mabomba hayo.

Kilimo cha kisasa kinaweza kufanywa hata katika maeneo yenye nafasi ndogo. Matumizi ya mabomba kuwezesha mimea kukua bila udongo, mfumo unaojulikana kama haidroponiki. Mifumo hii husaidia kuokoa maji na rasilimali nyingi za kilimo.

Bustani ya kisasa iliyo ndani ya nyumba ya plastiki au Green House . Mimea mbalimbali imepandwa kwa utaratibu mzuri katika maboksi maalum ambayo yanaonekana kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaojulikana kama mfumo huu unatumia maji yaliyo na virubutushi badala ya udongo.

Jinsi moja ya ukulima ambapo hauhitaji shamba bali unaeza panda mimea kwenye besheni ya plastiki, pia inasaidia utumiaji wa maji kwa sababu hutumii maji mingi na hautanyunyizia kila wakati.

Watu watatu wakifanya kazi shambani, wakijishughulisha na mimea inayoonekana kama kabeji au mboga zingine zenye majani makubwa. Wameinama chini wakionyesha kuwa wanapalilia mavuno au wanafanya shughuli nyingine za kilimo.

Mkulima akiwa shambani, mbele Kuna mimea ya mboga kama vile sukuma wiki au spinachi ambao imekomaa vizuri na inaonekana yenye afya. Mkulima huyu amevaa kofia ya juu na buti za manjano.

Kuku wengi wa kienyeji walioko ndani ya banda la kuku. Banda hili limejengwa kwa mbao na lina taa au vyombo vya kulishia na kunywesha kuku. Kuku hawa wanaonekana kuwa wa afya nzuri na wengine wao wana rangi ya hudhurungi. Wengine wako juu ya virekebisho vya mbao.

Mashine ya kusafisha au kuchambua nyanya katika kiwanda cha usindikaji wa chakula. Nyanya nyingi zimesambazwa juu ya mkanda wa kusafirisha zikisafirishwa kwenda hatua inayofuata ya usindikaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa karibu na mmea mdogo labda mmea wa pilipili au mboga nyingine. Tunaona bomba ndogo jeusi likipita karibu na shina la mmea. Kuna viunganishi vidogo vinavyotoa matone ya maji moja kwa moja.

Shamba ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia mashine ya kunyunyizia maji. Mfumo huu unasaidia wakulima kumwagilia mimea kwa urahisi na kwa ufanisi.

Bustani ndogo ya mboga ambapo mimea kama vile mchicha au letuli umepangwa kwenye udongo. Kuna bomba la umwagiliaji lenye tundu ndogo linalotoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo unaojulikana kama umwagiliaji wa matone.

Mtu amefanya kazi shambani akitumia kifaa maalum cha kulima cha kusaza, kifaa hicho kina onekana kuwa na mabomba na mikono ya chuma kikitumika kwa shughuli kama vile upandaji wa mimea au umwagiliaji wa matone.

Ukame unaoendelea huwa changamoto. Wakulima wengi wameanza kutumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone ili kuhakikisha mazao yao yanastawi. Udongo mwekundu katika maeneo mengi nchini Kenya, unafaa kwa kilimo cha aina mbalimbali ikiwa tu kuna maji ya kutosha.

Shamba hili limetayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inatumika kuokoa maji. Kilimo cha kisasa kinawezesha mavuno mengi.

Mfumo wa umwagiliaji mashamba maji. Kuna mashini kubwa iliyowekwa katikati ya shamba ikiwa na mipira mikubwa ya plastiki inayosambaza maji kwa mimea. Mashini hii inasaidia kunyunyizia maji mimea kwa njia ya kisasa.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani ambayo imepandwa kwa mistari ya kupendeza. Mimea hii inaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji na shamba hili lina tumia mfumo wa umwagiaji wa madonge. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa katika ya mistari ya mimea.